Kuna fomu ambayo inatumika kujaza ilikupata kopo kutoka kwa biashara. Kuna mwanamke ambaye amepigwa picha akiangalia chini kando ya fomu hiyo.

Magari ya kampuni ya Mitsubishi ambapo kuna magari ya aina mengi ya rangi mengi kuna nyeupe kuna nyeusi na kuna nyekundu, yote yameegeshwa yakiangalia pande mmoja.

gari ambayo inatumika kubeba watu zaidi ya kumi, gari hili ni la kijivu lina mataa kwenye mbele, dirisha lake limeakwa kizuizi, nyuma yake kuna mjengo mkubwa.

Gari dogo ambalo limepakiwa, kuna gari mingi zingine ambazo zimepakiwa kwenye uwanja, kuna watu ambao wapo katika uwanja huo pia.

Posta ya bima ya magari ya Taxi ambayo inalipisha shilingi elfu tatu mia tano. Magari yapo kwenye picha na ni ya rangi ya nyekundu, nyeupe na chungwa.

Duka la kuuza mayai. Kuna mayai mengi sana. Kuna mayai ya kienyeji. Kuna mayai hizi zimewekwa katika trei.

Gari kubwa ama lori ambalo linabeba magari madogo. Lori hili liko katika njia ama liko katika lami. Lori hili ni rangi la chungwa. Magari zinazobebwa zina rangi mbalimbali.

Duka, ambayo, imepigwa, rangi, ya kijani, kuna, kwenye, mlango, wameandika, neno Mpesa, na, chini, mmepigwa rangi nyekundu, na wameeka posta ya kampuni ya soda, ya Coca-Cola.

Aah, mikono ya watu wawili ambao wanasalimiana, mkono mwingine wa kulia umeshikilia ufunguo wa gari. Aah, kando yao kuna gari nyeupe.

Duka la kuuza viatu. Kuna viatu nyingi ambazo zimempangwa kwenye ukuta. Kuna mtu ambaye anatembea akiangalia viatu hizi. Kuna viatu ya aina nyingi ya wanaume pamoja na ya wanawake.

Familia ambayo ipo kwenye meza. Kuna baba katikati na watoto wawili. Wanatabasamu sana. Kuna mama ambaye amesimama nyuma ya watoto na baba yao. Wana chakula kwenye meza na jwisi,

Gari ambayo inatumika kubeba watu wengi zaidi ya kumi. Gari hili ni la rangi ya kijivu. Gari hili lina magurudumu nyeusi. Gari hili nyuma yake mna miti kubwa sana.

Duka ambayo watu wanauza shanga ambazo ni za rangi tofauti tofauti. Shanga hizi zimetengenezwa kulingana na vitu tofauti tofauti ama mgao wa vitu mbalimbali.

Soko ambapo kuna wauzaji mbalimbali. Kuna vitu kama nguo ambazo zinauzwa kwenye soko. Kuna njia ambayo inapita katikati. Kuna watu ambao wanapita wakitazama nguo hizo kama wanataka kununua.

Magari mengi mno ambayo yamepakiwa Kuna watu ambao wako mbele ya gari hizi gari mbili ni nyekundu na ya katikati ni nyeupe kando yake Kuna miti.

Gari kubwa ya aina ya aiana ya Toyota Hillux amabayo ipo katika uwanja ulio na miti. Kuna mtu aliyenyuma ya gari hilo. Gari hilo ni la rangi nyeusi.

Kiwanda cha kutengeneza mabasi. Kiwanda hiki kinaonekana kuwa na basi ambazo hazijamaliza kutengenezwa. basi hizi ni za rangi mbalimbali.

Sehemu ambapo maziwa huuzwa kuna kifaa cha kubonyeza ili kupokea maziwa. Kifaa hiki kina hifadhi maziwa. Kuna mtu ambaye ameshikilia glesi na anatumia jagi kumwaga maziwa.

Kiwanda ambapo wanatengeneza magari aina ya basi. Viwanda hizi kuna mabasi ambayo haijakamilika kutengenezwa. Basi hizi ni za rangi mbali mbali.

Matunda, machungwa na viazi tamu. Kuna nyanya ambayo imewekwa juu. Pia kuna vitu ambavyo vimetumiwa kando ya viazi tamu kuna karoti na ndoo.

viatu ambavyo viko kwenye meza juu ya maonyesho inatumiwa kuonyesha nakuvutia watu ili waje wakanunue viatu hivi.

Duka ambayo imepigwa rangi ya kijani. Kuna mtu ambaye ameketi nje ya duka hiyo. Ameeka kichwa kwenye kiti. Pia kuna mwenye ameketi kwenye dirisha ya duka kando yake.

Gari kubwa ambayo inabeba magari mengine madogo kwenye trela. Gari hili kubwa ama lori lina magari tatu kwenye trela lake.

Watu ambao wapo katika soko. Watu hao wananunua vitu mbalimbali. Wauzaji nao wameweka vitu vyao ili watu waangalie na kuvinunua.

Viatu ambavyo viko katika duka, vimefungwa pamoja ili kuonyesha aah viatu mbali mbali. Pia ina rangi ya aina mingi, zote zimefungwa kwenye aah kifungo chao.

Vikapu ambavyo vimetengwnezwa kwa kushonwa. Vikapu hivi ni vya rangi tofauti tofauti. Pia, vikapu hivi ni mingi.

Duka la kuuza vifaa mbali mbali, kuna kimeza ambacho kiko mbele ya duka, kwenye mlango wa duna kimeandikwa mpesa, naimepigwa rangi ya kijani. Kuna mschana ambaye yuko ndani ya duka.

Duka kuu kuna vinywaji mbalimbali. Kuna mfanyikazi ambaye anapanga vinywaji hivi vya dalamere na daima. Vimewekwa kwenye friji.

Magari ambayo yapo kwenye ukumbi wa maonyesho magari mengi sana ya aina mbali mbali na angi tofauti kuna ya nyekundu, kuna nyeusi na samawati.

Bunda la noti la shilingi 1000 pesa taslimu ya Kenya. Pesa hizi zimeshikiliwa kwenye mkono na zimechorwa mjengo wa KICC na mzee aliyestaafu Jomo Kenyatta.

Noti nne ya shillingi elfu pesa taslimu ya nchi ya Kenya ambayo imewekwa juu ya meza. Noti hizi zimechorwa jengo la KICC.

Mikono miwili mkono mmoja wa mwanaume aliyevalia suti na shati nyeupe ina pokea ufunguo huku mkono mwingine ambao ni wa mwanamke ana makucha nyekundu ameshikilia funguo la gari.

Vitambaa ambavyo viko katika kabati, zimekunjwa na kuwekwa na kupangwa kwenye kabati zingine zimewekwa kando ya kabati. kivitambaa hivi vina rangi mbali mbali.

Magari ambayo yame pakiwa yakiangalia pande moja. Magari haya yanaonekana kuwa ya rangi tofauti ila magari mengi ni ya rangi nyeusi.

Magari amabayo yamepakiwa kwenye kiwanja. Magari hayo ni ya rangi mbali mbali. Kuna moja ya rangi nyekundu, ingine ni ya rangi nyeupe, ingine ni ya rangi yanyekundu pia. Yote imeegeshwa na nyuma yao pana miti

Soko ambapo kuna machungwa, kuna mahindi, kuna karoti, kuna viazi, kuna ndizi na kuna watu ambao wanapita kando kando ya soko.

Vitunguu ambavyo ni nyingi, yamefungwa kwenye magunia, yanayoonekana, ama magunia ya neti, vitunguu hivi, ni mengi sana, kuna watu wawili ambao kuna wako ndani, ya lori na kuna mama ambaye amesimama kando ya vitunguu.

Karatasi ambao inaonyesha ulipaji wa ushuru katika nchi ya kenya inaonyesha jina ya mlipaji na inaonyesha malipo ambayo yamefanywa.

Gari ya aina ya mercedes brabus ambayo ni ya rangi nyeusi iko na mataa ambapo inawaka, gari hili kando yake kuna gari mengine ambayo yapo.

Bunda la noti ambazo zimeshikwa kwenye mikono zote miwili. Bunda hizi ni za shilingi elfu peke yake, na kwenye noti hizi kuna mchoro wa Bunge la Kenya.

Noti mpya ya shilingi elfu moja, pesa taslimu ya nchi ya Kenya. Mbele yake imechorwa mzee Kenyatta na jumba la KICC.

Gari ya aina ya Prado. Gari hili lina rangi nyeusi, kando yake kuna mlango kuu. Gari hili lina magurudumu ya rangi ya kijivu na nyeusi.

Bima ambayo ni ya wanyama wanaofugwa nyumbani, kuna mbwa ambaye ni wa rani ya nyeusi ambaye amelala kwenye nyasi. Maandishi ambayo yametukika kuandika poster hii ni maandishi meupe.

Samaki ambao wapo katika juu ya meza. Meza hii inatumika kuuza samaki ambao wamepikwa. Samaki hao wamepangwa kulingana na wanavyotoshana.

Simu ambayo imeshikiliwa kwenye mkono, simu inaonyesha kuwa iko katika upande wa mpesa kwenye simu kwenye ukuta, imeandikwa na maandishi nyeupe Lipa na mpesa.

soko ambapo kuna nguo mbali mbali za kuuzwa, kuna nguo ambazo zimeekwa, na katikati kuna njia ndogo ya kupita. nakutafuta nguo wakati mnunuzi anataka kununua.

Watu ambao wanapokea mahudumu kutoka kwa duka ya safaricom , wao wapo katika wahudumu mbalimbali, wahudumu watatu.

Duka ambayo inauza vitu mingi sana. Kuna mikomba ya duka kuu ya Tuskys, pia kwenye duka kuna vitafunio, kuna soda na kwenye mlango imepakwa rangi ya samawati na kuna kreti ya soda.

Maduka mingi mno ambayo ina viti vya aina vya plastiki. Kwenye viti hivi mna vifaa mingi, kama vile nywele ya kusuka ya wanawake, ambavyo duka vingi humu ndivyo kazi wanavyoifanya.

Duka ambalo, lina vifaa ama friji ya kuhifadhi vinyaji kama vile soda, pia, kwenye mlango, kumechorwa ama kumepigwa rangi ya kijani na imeandikwa M-Pesa, na viazi ambavyo vinauzwa.

Kuna matunda ya aina nyingi moja kuna matunda ya machungwa, pia kuna matunda ya mnazi, pia kuna matunda ya ndizi, kuna mtu ambaye ameketi katikati ya matunda hayo kuna pilipili pia.

Bima ya nyumba ambapo kuna nyumba ambayo imevalishwa kofia nyekundu. Bima hii imeandikwa jina let's go .

Magari ambayo yamepakiwa katika sehemu moja, moja kati ya gari ambazo ziko huko ni gari ya aina ya Ford Mustang, ingine ni gari ya aina ya Dodge Challenger, ambayo ni ya rangi ya chungwa, Ford Mustang ina gari ya samawati.

Poster ya kampuni ya bima ya Jubilee. Mbele mna mama ambaye ni mjamzito, amevalia nguo nyekundu. Kando yake imeandikwa kwa maandishi meupe kwamba inapeana bima ya hospitali ambayo ni.

Mboga na matunda mbalimbali, kuna mboga na matunda kama vile bitruit, bado kuna vifungo kama vile dania na vitungu.

Kifaa ambacho kinatumiwa kuweka maziwa na kuna duka ambayo inauza maziwa na vitu mbalimbali imeandikwa Royal Fresh Milk.

Gari ambacho kinatumika kubeba abiria ama watu wengi zaidi ya kumi na nne. Gari hili ni la rangi nyeupe limefunguliwa mlango.

Duka ambayo ni ya ujipondozi wanawake au ama duka ya ujipondozi na pia kuna mpesa kuna vifaa vifaa ama mafuta mbalimbali ya kupaka baada ya kusuka

Duka amabyo imeandikwa neno Mpesa kwenye mlango, ndani ya duka kuna kifaa cha kuhifadhi soda iwe baridi kuna baiskeli ambayo inapita mbele ya mlango wa duka hii.

Noti ya shillingi elfu moja. Pesa taslimu ya nchi ya Kenya, ambayo imeshikiliwa kwenye mkono. Noti hili ni moja na ni la kisasa limechorwa bunge.

Gari ya rangi nyeupe, vioo vyake ni vya rangi nyeusi, imesimama mbele ya nyumba ama jumba ambacho ni cha rangi ya kijivu, nyuma ya gari hili mna vifaa ambavyo ni vya rangi nyekundu.

Karatasi ya kuonyesha kuwa umelipia pasipoti . Karatasi hii inaonyesha tarehe ya kulipa, nambari yako ambayo ulipata huduma. Pia inaonyesha kiwango ama pesa ambacho ulichotumia.

Duka ambayo imechorwa ng'ombe, duka ya kuuza maziwa. Ina kifaa cha kuhifadhi na kupima maziwa ama inaitwa Milk Atm. Kwenye mlango imeweka picha mingi ya kuonyesha.

Duka ambayo ina mlango ambayo imepigwa picha imepigwa rangi ya kijani. Kwenye duka hili kuna mama ambaye anapita ambaye amevalia buibui.

Gari ambayo imeegeshwa ama imepakiwa. Gari hili ni la rangi ya kijivu, magurudumu yake yakiwa rangi ya nyekundu. Kuna magari mengine ambayo yamepa.. yameegeshwa pia.

Posta ya bima ya Tunza Jamii. Kuna familia ya watu watatu, kuna mama, mtoto na baba wana tarakilishi kwenye paja ya baba. Posta hili limeandikwa na rangi nyekundu.

Magari ambayo, yamepakiwa kwenye uwanja, kuna watu ambao wapo mbele ya hizo magari. Kuna gari nyekundu ambayo kuna watu ambao wako mbele yao.

Pesa ambazo ziko katika kifaa cha kuhifadhi pesa kwenye duka kuu, pesa hizi ni noti za elfu moja pesa taslimu ya kitambo ambapo haitumiki kwa sasa.

Gari kubwa sana ambayo ni ya aina ya Kia, gari hili liko katika jumba la maonyesho. Gari hili ni la rangi nyeusi, lina magurudumu ya rangi ya kijivu.

Magari ambayo yameegeshwa; magari hizi ni ya aina mingi. Kuna Mercedes na kuna Harrier na magari mengine. Magari haya yameegeshwa yakiangalia pande moja.

Mgurudumu ya gari ya rangi nyeusi, gurudumu hili ni la gari ya aina ya Audi, gurudumu ina rangi ya kijivu na nyekundu pia imeegeshwa kwenye madoo.

Kwenye kibanda kuna matunda ya aina mbalimbali kuna matunda ya ndizi, kuna matunda ya tikitiki maji, kuna matunda ya passion kuna vifaa ama mitungi ambavyo vimetuika kuekelea.

Watu wawili, mmoja ameshikilia kifunguu ya gari. Kuna kikaratasi na kalamu ambayo ipo kwenye meza. Kuna kijigari kidogo ambacho kiko katika karatasi hicho.

Magari ambayo yapo katika kumbi wa maonyesho, magari haya ni ya aina mbalimbali na zina rangi tofauti, nyuma yao kuna dirisha kubwa ili kuonyesha magari vizuri.

Bunda la noti mingi ya shilingi elfu pesa taslimu ya Kenya imeshikiliwa kwenye mkono . Katika noti hii kuna mchoro wa bunge ama picha ya bunge kuu ya Kenya .

Kipimo cha kupima mwendo wa kasi ya gari. Kipimo hiki kinafika mia mbili sitini. Pia inaonyesha mafuta ambayo ipo kwenye gari.

Gari ya rangi nyekundu ambayo ina trela ndogo, gari hili ni kubwa Sana. Kuna mtu nyuma yake ,kuna miti ambayo yamepandwa kwenye uwanja ambayo yapo Kando yake.

Matunda aina mbalimbali, kuna tunda la ovacado, kuna tunda la chungwa, kuna tunda la maembe. Pia kuna vikaratasi ambavyo vinatumika kuwekea mtu akinunua.

Viatu ambavyo viko katika duka ambavyo vinauzwa. Ni vya rangi mbalimbali, kuna ya rangi manjano, kuna ya rangi nyeupe na rangi mbalimbali.

Duka ambalo limeandikwa neno Mpesa kwenye mlango, limepigwa rangi ya kijani kuna vitu ambavyo vinauzwa ndani ya duka kama vile dawa.

Duka ambalo limeandikwa kwa mlango Mpesa, ni la rangi ya kijani. Ndani ya duka, kuna vyupa vya maji mbali mbali. Kuna mwanamke ambaye yuko kwenye duka. Pia, katika mlango kuna pikipiki ambayo imeegeshwa.

Gari ambayo yameegeshwa kwenye kiwanja. Gari hili ni la rangi ya kijivu. Gari hili liko katika mazingira ambayo kuna miti refu, kando yake kuna gari nyingine.

Gari ambayo imeegeshwa mbele ya lango. Gari hili lina gurudumu nyekundu, kando yake kubwa lango kubwa ambalo limeashiria kufunguliwa kwa utaratibu.

Posta ya bima ya magari, ambayo inaitwa let's go , kuna gari ambayo imekuja ama inakuja kutokankwa lami inaonekana kwenye kioo la gari lingine.

Posta ya bima ambayo inaonyesha kupata bima unapaswa kubonyeza nambari iliyo kwenye posta. Posta hii inarangi ya samawati kuna mwanaume ambaye ameshikilia simu akiibonyeza amefurahi ako ndani ya gari.

Huko ni soko Kuna mboga ambayo inauzwa kunamwanamke ananunya mboga Kuna muuzaji anamsaidia anaye muuzia mboga, pia Kuna kizuizi kwenye paa ili kuzuia mbaya na Kuna gari nyekundu mbele.

Magari mengi mno ambayo yamepakiwa. Magari haya yana rangi mbalimbali na aina mbalimbali pia kuna gari magari kuna magari meupe, kuna magari nyekundu, kuna magari samawati na ni mingi sana.

Gari ambayo ni ya rangi nyeupe, na kwenye madirisha ya gari hili ni imewekwa rangi nyekundu, ila unawezaona ukiwa ndani. Gari hili limesimama mbele ya kijumba ya rangi ya kijivu.

Gari kubwa ama lori, ambayo inabeba magari madogo, gari ama lori hili ni la rangi ya chungwa, limebeba gari ndogo ambazo ni za rangi mbalimbali , iko katika lami.

Duka ambayo imeandikwa na maandishi ya rangi ya nyeusi na nyekundu ni duka ya kuuza maziwa kuna mtu ambaye amesimama mbele ya duka hiyo.

Duka ambayo inauza shanga kwa wingi, mishipi, mikoba ya kubeba vitu, kwenye duka kuna mashanga ya rangi tofautitofauti, na yametengenezwa kwa ajili ya watu tofauti.

Posta ya bima ya pikipiki ambayo inalipisha shilingi elfu mbili mia tano baada ya kila nusu wa mwaka. Kuna pikipiki mbili ambazo ipo kwenye posta hii. Moja ikibeba mtu.

Watu wawili ambao wamesimama mbele ya gari. Mwanaume anaonyeshwa makaratasi na mwanamke, karatasi hivi viko katika kitabu ambacho mwanamke ameshikilia.

Gari ambazo zimeegeshwa mbele ya kijumba kubwa. Kwenye nyuma ya magari hizi imeandikwa Car Locus . Magari haya ni mengi mno na ni ya rangi tofauti tofauti.

Duka la kuuza nguo. Kuna nguo za aina mbalimbali zimepangwa kwenye kabati ya nguo.

Simu ambayo imeshikiliwa mkononi ,kwenye simu kuna kifaa cha Mpesa ya kutumia kufanya malipo mbalimbali na vitu mbalimbali kama kutoa na kueka pesa kwenye simu.

Magari ambayo yameegeshwa yakiangalia pande moja. Magari ni haya ni aina moja ni ya rangi mbalimbali, kuna ya rangi ya kijivu, kuna ya rangi ya samawati, kuna ya rangi nyekundu.

Magari ambayo yamepakiwa yakiangalia upande moja, magari mengi ni ya rangi nyeupe, magari hizi zimepakiwa kwenye mstari moja.

Kibanda ambapo wanauza viatu mbalimbali. Viatu hivi vimefungwa kwenye kamba ili kuwaonyesha watu wanaopita. Viatu hivi vina shanga ambazo zimetumika.

Kifaa ambacho ni cha kutumia katika kuangalia kibakio katika pesa yako ambayo iko kwa simu, kuna picha ya mwanamke ambaye amenunua data kuna picha ya kijana ambaye anajifunza.

Fomu ya kiteknolojia ambayo inachukua jina, inachukua nambari ya kibinafsi ambayo hakuna mtu anaijua. Pia iko na mahali pa kuweka nambari hio ili unaporudi isikue imesahau hio namba.

Magari ya aina ya teksi ambayo yameegeshwa kando na magari mengine. Magari hayo ni ya rangi mbalimbali. Kuna moja ya kijivu, lingine ni la nyeupe, lingine ni jekundu na magari hayo ni mingi mno.

Bidhaa ambazo zinauzwa kwenye duka. Bidhaa hizi ni kama unga wa kupika ugali, kuna vinywaji mbalimbali, kuna mifuko yaliyo na mchele, kuna unga wa kupika chapati ama unga wa kupika vitafunio pia kuna M-Pesa.

Kuna magari ambayo yameegeshwa kwenye kiwanja. Kiwanja hiyo ina miti mingi sana. Pia katikati ya magari kuna watu ambao wanatembea, wengine wamesimama.

Kuna umati wa watu na magari kando yao. Mtu mmoja anaonekana akipanga nyanya. Nyanya hizi zimeekwa kwa wingi zinauzwa katika sokoni.

Posta ya kampuni ya bima. Kampuni ya bima inamalipo ama ina lipwa kila mwaka, malipo inayotolewa kila mwaka ni shilingi elfu saba mia tano sabini na nne.

Gari ambayo liko katika chumba cha maonyesho. Gari hili ni gari la rangi ya jeupe. Kuna muuzaji ama mhudumu ambaye anamuonyesha mteja jinsi ya kuweka moto ama kuipa ama kucheji gari hilo.

Lango wa rangi ya kijani na imeandikwa Mpesa. Kwani inapeana huduma ya mambo na kuweka pesa kwenye simu. Ndani yake Kuna fridgi ambayo kuna vinywaji, maziwa na pia kuna ndoo.

Duka la kuuza mchongo, mchongo wa vitu mbalimbali kama vile, punda milia, kama vile mepu ya nchi, kama vile ndovu.

Kuna magari matatu. Magari hayo ni aina ya Mercedes Brabus. Magari hayo, moja ni jekundu na katikati ni jeupe na la kulia ni nyekundu

Magari mengi ambayo yameegeshwa kwenye kiwanja. Kando ya magari hayo mna watu, wengine wao wakionekana kuwa wameketi, wengine wao wanaonekana kanakwamba wanatembea.

Pesa ambazo zipo juu ya meza kuna mashilingi ishirini, kuna shilingi noti shilingi mia mbili, kuna shilingi hamsini, kuna shilingi elfu moja ambazo zote zipo juu ya meza na imeshikiliwa na mkono wa mtu anayekaa mbele.

duka la M-pesa. Hapa ni mahali ambapo unaweza toa na kuweka pesa kwenye simu. Mbele ya duka kuna mama mmoja ambaye amesimama, ameshikilia begi na anatazama kando.

Viatu ambavyo viko vimepangwa kwenye kibanda ama duka. Viatu hivyo vimepambwa vizuri na shanga ya rangi aina mbali mbali. Kuna muuzaji ambaye anapanga na kutafuta kiatu anachotaka

Bunda la noti kadhaa. Noti hizo ni za shilingi elfu moja pesa taslimu za Kenya. Kwenye noti kuna picha ya Mzee Jomo Kenyatta ambaye alikuwa rais wa kwanza nchini Kenya. Noti hili ni la kitambo mno halitumiki siku hizi nchini Kenya.

Huku ni soko ambapo wanauza mboga ya aina ya kabichi. Pia kuna watu ambao wananunua kabichi hizo. Kando ya kabichi ambazo zimewekwa chini, kuna mfereji chafu ambao unapisha uchafu.

Magari yameegeshwa ama yamepakiwa kwenye sehemu ambayo pia kuna watu juu ya hiyo kijumba ambacho kimejengwa. Mbele ya mazingira ama mbele ya hayo magari, kuna posta kubwa ambayo inaonyesha pombe.

Kuna umati mkubwa Wa watu walio sokoni. Katikati yao Kuna wauzaji na wanunuzi. Wauzaji wanauza bidhaa mbalimbali. Wanunuzi nao wanatafuta bidhaa mbalimbali.

Noti mbili ambazo zimeshikiliwa. Ingine imewekwa kwa chini ya meza. Noti moja ni ya shilingi elfu moja, pesa taslimu za Kenya. Ingine ni shilingi hamsini pesa taslimu ya Kenya.

Malenge ambayo yamewekwa chini ama sakafuni. Kuna aina mbili ya malenge hizi. Kuna moja iliyo na rangi ya kahawa, ingine ina rangi ya kijani pamoja na manjano.

Posta ya bima ya nyumba, kuna jumba ambalo limejengwa na limepigwa rangi ya kijivu pia kuna mtu ambaye amesimama mbele ya nyumba hilo.

Gari mengi ambayo Yako katika kumbi wa maonyeshano, magari haya yameegeshwa kando kando ya moja yao. Gari haya ni ya aina mbali mbali na rangi mbali mbali.

Hii ni noti ya pesa noti hii ni pesa mia tano taslimu ya Kenya mtu aliye mbele ya pesa hii ama noti hii ni mzee Jomo Kenyatta aliyestaafu aliyekuwa kiongozi wa Kenya nyuma ya noti hii imechorwa bunge la jamhuri ya Kenya.

Poster ya sera ya bidhaa. Gari inaonekana kuwa iko karibu kuloa maji. Mafuriko kubwa yanaonekana kuwa yameendelea katika sehemu hili. Magari katika lami yanaonekana kupita katikati ya maji mengi mno.

Magari ambayo yanauzwa. Magari haya yapo katika ukumbi wa maonyeshano. Gari hii ni ya aina ya BMW na gari haya yana rangi mbali mbali. Kuna ya kijivu, kuna jekundu na kuna samawati.

Duka ambayo inauza maziwa. Inakifaa cha kuhifadhi maziwa na unabonyeza na kuweka shilingi ili kupata kuwekewa maziwa. Pia kwenye duka hili wamechora vitu mbali mbali kama vile mayai na mkate na maziwa.

Hii ni noti ya pesa. Noti hili ni la shilingi elfu moja, pesa taslimu ya Kenya. Imechorwa mzee Jomo Kenyatta na nyuma yake imechorwa ndovu na wanyama pori wengine. Hii ni noti ya kitambo ya nchi ya Kenya.

Kifaa kinachoonyesha shilingi ama bakiio la pesa ulicho nacho kwenye simu linaonyesha kwamba kuna pesa elfu sitini na nane mia nane ambacho kiko katika simu na fuliza ya shilingi elfu thelathini na nane mia tisa.

poster la kampuni la bima la Jubilee. Msichana yupo kando yake na picha hili linaonyesha malipo ya kampuni ya bima ya Jubilee ambayo ni elfu sita mia mbili kila mwaka.

Noti ya pesa elfu mbili ya Kenya ,pesa imeekwa kwenye simu cha kubonyeza , imeekwa kwa kutumia mpesa ,mwenyeji ameshikilia pesa hizo elfu mbili na simu mkononi.

Mhudumu anawaonyesha wateja wawili ambao ni mke na mume. Anawaonyesha ama anawahudumia, anawasaidia kupata walichokuja kupewa ama kutafuta. Muhudumu amevalia suti ya rangi ya samawati

Hii ni pesa ama noti ya helfu moja. Pesa taslimu ya Kenya. Noti hili ni la limechorwa ndovu na limechorwa bunge la taifa la Kenya.

Posta ya bima ya kibinafsi ya ajali. Kuna msichana ambaye ameketi chini kwenye lami. Kuna nambari ambayo unaweza piga ili upate usaidizi kutoka kwa kampuni ya bima ya Shinimi

Duka ambalo limeandikwa kieni dairy products limited duka linalo tumika kuuza maziwa ya ng'ombe, kuna mtungi ya kuweka maziwa nje ya mlango ,Kuna mteja anae ingia kwenye duka hilo.

Mteja ambaye anataka kununua gari anatazama gari hilo la rangi la jekundu kwa furaha. Amevalia suti jekundu na shati jeupe. Anaonekana kupendelea gari hilo.

Magari mengi mno. Magari haya yamo katika ukumbi wa maonyeshano. Magari haya yana rangi mbalimbali. Kuna gari ya rangi ya jekundu, lingine jeupe na lingine kijivu.

Magari ambayo yame pakiwa kwa wingi. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti. Magari yame pakiwa kwa njia ambayo imeacha nafasi katikati Ili iachilie magari mengine yapiite.

Duka ya kuuza mchongo na michoro mbalimbali ambayo yametengenezwa na watu ama watu wa tamaduni la kiafrika. Kuna michongo mbalimbali kama vile; mchongo wa wanyama, mchongo wa watu na michoro ya watu.

Bunda la noti, noti ya elfu moja. Noti hizi ni za nchi ya Kenya. Noti hizi ni noti za kisasa.

Magari mengi ambayo yamepakiwa. Magari hayo ni ya rangi mbali mbali, magari hayo kuna gari ya rangi jeupe, kuna gari ya rangi jekundu. Magari hayo yamewacha nafasi katikati ili kuwapa wanaopita njia ya kupitia kutokea.

Bima ya kibinafsi ya magari ambayo inaitwa Anziano Insurance Agency, bima hili linalipisha kwa mwezi shilingi elfu moja lakini kwa mwaka inalipisha elfu tano.

Magari ambayo yanasafirishwa na lori moja kubwa. Magari hayo ni mengi mno na ni ya rangi ambazo zinatofautiana. Magari hayo yamefungwa vizuri ili yasianguke barabarani.

Kuna tikiti maji ambayo yamepangwa kwenye meza, kando ya tikiti maji kuna matunda ya aina ya maembe, matunda hayo yote yanaonekana kuwa yamepangwa.

Bima ya watu ama waendeshaji pikipiki. Kuna pikipiki jekundu iliyobeba watu wawili. Bima hili ni la shilingi elfu tatu na pia kuna ya shilingi elfu sita. Pia kuna namba ya kupiga hapo kama unataka kuipata.

Magari ambayo yamo katika ukumbi wa maonyesho, magari hayo ni magari ya bei, na ni magari mengi sana moja ikiwa rangi ya kijivu, ngine ikiwa ya samawati, ngine ikiwa rangi ya chungwa.